Maandhari tunayoyaona ni maandhari ya hospitalini. Tunamwona mgonjwa nesi na muuguzi. Wote wamevalia barakoa. Nesi anamdunga sindano mgonjwa, na pia tunamwona akiwa na pamba mkononi.

Katika hii picha tunapata mama na mwanawe walio katika Hali tatanishi. Hii ni baada ya mvua mingi kunyesha na kusababisha mafuriko iliyo tatiza shughuli zao za kila siku.

Mafuriko ambayo yamesomba barabara, miti imeharibu vitu mingi, tunaona umati wa watu ukishuhudia mafuriko hayo kwenye barabara.

Hapa ni kwenye mapokezi ya hospitali ya meno tunaiona televisheni ,mahali hapa ni mahali ambapo huwa unaingia Mahali pa kwanza unapoingia hospitalini Kwa kuuliza maswali na kadhalika.

Vidonge hivi haswa ni vya kutuliza akili wakati mtu anavyovitumia vinatuliza akili na kufanya akili itulie.

Hili ni shirika ambalo linawapa wagonjwa walio na shida ya meno matibabu ya bure bila kulipia. Twamwona daktari anamwangalia meno mwanamke aliye lazwa kwenye kitanda cha wagonjwa.

Daktari wa meno anamshughulikia mgonjwa ambaye anang'olewa meno. Tunamuona daktari huyo akiingiza mkono kwenye mdomo wa mgonjwa na kumng'oa meno.

Hivi ni vidonge ambavyo hutuliza maumivu kwenye mafingo inayo patikana kwenye koromeo. Unapo kunywa vidonge hivi unatuliza maumivu na maumivu inapotea kabisa.